Kasha lenye dawa limewekwa sehemu maalumu likiwa na picha ya ng'ombe pamoja na maandishi yanayoelezea matumizi yake, likiwa limewekwa katika duka la bidhaa za wanyama ambapo wateja wananafasi ya kuja kuchunguza na kununua bidhaa hizo kwa ajili ya kuhudumia wanyama au kilimo.

Rafu imejaa bidhaa mbalimbali za dawa zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la uuzaji wa bidhaa za wanyama, huku muuzaji akiwa amesimama kando akisubiri kuwahudumia wateja watakaofikankununua bidhaa kwa ajili ya mifugo au kilimo.

Rafu imejaa chupa za dawa mbalimbali, kila chupa ikiwa na maandishi na picha inayofafanua matumizi yake huku muuzaji akipanga bidhaa kwa uangalifu ili wateja wa mifugo na wakulima weweze kuchagua kwa urahisi bidhaa wanazohitaji kwa huduma bora za wanyama.

Chupa ndogo ya dawa imewekwa katika eneo maalumu, ikiwa na maandishi yanaye elezea aina na matumizi yake pamoja na picha ya mnyama ambayo inatumika kwa ajili ya kuwapa wanyama wanaofugwa nyumbani.

Duka kubwa limejaa rafu zenye chupa na makasha yenye dawa, ambazo zinapita na maandishi tofauti yanayoelezea aina ya dawa na matumizi yake, huku muuzaji akiwa anaangalia dawa hizo tayari kwa ajili ya kuuzia wakulima au wafugaji wanaofika kuchukua dawa kwa ajili ya wanyama.

Mifuko yenye maandishi mbalimbali imepangwa kwa makini nje ya duka maalumu, kila mfuko ukiwa na alama pekee inayowezesha kutambulika kwa haraka, huku bidhaa hizo zikiwa zimewekwa kwa usalama na utaratibu wa bidhaa za wanyama na dawa, hivyo kuunda mazingira yaliyopangwa na yenye utaratibu katika duka la dawa za wanyama.

Watu kadhaa wakiwa wanashusha mizigo ya viroba vilivyofungwa vizuri vyenye maandishi yanayoelezea aina ya dawa zinazotumika kwa ajili ya kilimo au mifugo, wakiwa wanabeba tayari kwa ajili ya kupeleka dukani ili kuwauzia wakulima au wafugaji wanaohitaji dawa hizo kwa ajili ya wanyama.

Chupa mbalimbali zenye dawa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu maalumu, zikionyesha picha na maandishi yanayofafanua aina za dawa na matumizi yake kwa wanyama. Huku eneo la duka likiwa limepangwa ili wateja waweze kupata bidhaa kwa urahisi na usalama.

Duka kubwa la kisasa rafu zimejaa chupa mbalimbali za dawa zenye rangi na maandishi tofauti, huku watu wawili wakiwa wameketi kando yake wakisubiri wateja, wakichunguza bidhaa hizo kwa makini; hali inayotoa utulivu na mpangilio wa biashara.

Kasha maalim limepambwa vizuri likiwa na picha na maandishi yanayo fafanua aina ya dawa iliyomo ndani yake, likiwa tayari kutumika katika huduma za wanyama ambapo wafanyakazi au daktari wa mifugo anaweza kuchagua bidhaa husika kwa urahisi na usahihi.

Sanduku la dawa limepangwa kwa utaratibu maalumu likiwa na picha kadhaa za wanyama na maandishi yanayofafanua kila dawa, hali inayorahisisha utambulisho wa bidhaa na kuwezesha wauzaji na wateja kupata taarifa sahihi kuhusu matumizi na usalama wake.

Chupa ya dawa yenye maandishi na maelezo ya matumizi yake pamoja na picha za wanyama ikilenga kutoa muongozo wa kutumia bidhaa hiyo kwa usahihi ili kuhakikisha wanyama wanapata matokeo bora na afya yao inabaki dhabiti, huku ikihakikisha usalama na ufanisi wa dawa kwa wanyama na kilimo.

Kasha la dawa lenye picha na maandishi kadhaa limewekwa kwenye rafu kwa utaratibu, likiwa likiwa linahifadhi bidhaa mbalimbali zinazotumika kwa wanyama, huku wateja wakisubiri kuja kukagua na kuhakikisha dawa inafaa kwa matumizi yake maalumu na inaelezwa kwa uwazi.

Kasha la dawa limewekwa katika eneo maalumu likwa lina picha ya mbwa pamoja na maandishi yanayofafanua aina ya dawa na matumizi yake huku zikitumika kwaajili ya matibabu ya wanyama wanafugwa nyumbani.

Chupa na kasha lenye maandishi mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio katika sehemu maalumu, katika duka la dawa za wanyama, ambapo kila kifungashio kina maelezo muhimu, kuhusu matumizi na viwango vya dawa hizo. Vifaa hivi hutoa msaada mkubwa kwa watumiaji na wakulima kuhakikisha afya bora ya wanyama na mazao, huku wakipata ushauri kutoka kwa wahudumu walioko duka hilo.

Mifuko mikubwa ya plastiki imefungwa kwa umakini, ikiwa imejaa dawa mbalimbali za wanyama na kilimo, zikiandaliwa kwa ajili ya usambazaji katika maduka ya dawa za mifugo. Huku ufugaji unaoonyesha juhudi za kuhakikisha bidhaa zinahifadhiwa salama na zinatolewa kwa wateja kwa njia bora.

Chupa ya dawa pamoja na kasha lake vimeandikwa kwa maandishi meusi na mekundu, kando kuna picha inayoonyesha mnyama anayelengwa na dawa hiyo huku vifungashio hivyo vikiwa vimehifadhiwa kwa usalama katika eneo maalumu kwa ajili ya bidhaa za mifugo na wanyama.

Chupa ya dawa imehifadhiwa kwa uangalifu pembeni ya kasha lake maalumu lililoandikwa maandishi yanayoelezea matumizi, viambata na taarifa za kiafya, ikiwa ni sehemu ya bidhaa muhimu zinazopatikana katika maduka yanayohudumia wanyama kwa tiba na lishe bora.

Nje ya duka lililopambwa kwa rafu zilizojaa dawa mbalimbali za wanyama na mimea, watu wamesimama wakisubiri huduma, huku mhudumu akiwa ndani ya chumba hicho maalumu, amekaa akiendelea kusubiri watu kuja kununua bidhaa sahihi kwa matumizi ya wanyama na mifugo.

Chupa na makasha yaliyojaa dawa mbalimbali za wanyama, yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, yakionyesha picha za wanyama tofauti pamoja na maandishi yanayoelezea matumizi, viwango vya dozi na tahadhari zinazopaswa kuchukuliwa wakati wa matumizi, ili kuhakikisha afya bora ya mifugo.

Watu waliovaa mavazi maalumu ya kujikinga, wakiwa kiwandani wakifunga dawa za wanyama kwa uangalifu mkubwa. Wakizingatia viwango vya usafi na usalama ili kuhakikisha bidhaa hizo zinahifahidhiwa vizuri na zinaweza kutumika kwa ufanisi katika huduma za kilimo na mifugo.

Kasha la dawa lenye maandishi kadhaa yanayyoelezea aina ya dawa na matumizi yake, likiwa limwekwa katika sehemu maalumu ambao hutumika kwajili ya wanyama wanaofugwa au kilimo.

Shamba kubwa limejaa kahawa zilizokomaa na kuiva vizuri, zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, huku jua likiangaza polepole likisubiri wakulima kuja kuvuna kahawa hizo na kuhakikisha ubora na thamani yake sokoni.

Wakulima wakiwa wamekaa huku wengine wamesimama wakiendelea na zoezi la kuchambua na kukusanya nyanya zilizoiva, kisha kuzipanga kwenye vyombo vya plastiki kwa ajili ya kusafirisha kwenda viwandani au sokoni kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa la vitunguu, wakiendelea na zoezi la kukusanya vitunguu walivyovuna shambani, na kuvipakia kwenye gari, kwa ajili ya kuvisafirisha kwenda kuvichakata kwa ajili ya kuuzwa sokoni.

Wakulima wamesimama kando ya shamba wakiwa wamebeba na kuangalia vikapu vilivyojazwa hoho baadhi yakiwa yamechaguliwa kwa ajili ya soko huku mengine yakiwa yanaendelea kukomaa, ikionyesha shughuli za kawaida za kuvuna na kupanga mazao ili kuhakikisha ubora wa kuvuna mazao katika shamba la kilimo.

Mkulima amesimama katika eneo maalumu akishika mahindi yaliyokauka na kumenywa mkononi, huku mengine yamekusanywa chini kwa mpangilio maalumu ikionyesha kazi ya ukulima wa kisasa wa zao hilo la mahindi.

Katika shamba kubwa wakulima wakiwa shambani wakiendelea na shughuli ya uvunaji wa nyanya kisha kuziweka katika vyombo maalumu vya plastiki, tayari kwa ajili ya kukusanya na kupeleka viwandani au sokoni kwa ajili ya kuuza.

Mkulima amesimama katikati ya shamba lake, akiwa makini akiangalia nyanya zake zilizoiva na kukomaa, huku akipima ubora wa mazao kupanga njia za kuvuna na kuhakikisha kila mmea unapata maji na uangalizi unaohitajika, ili mazao hayo ya nyanya ya biashara yawe na ubora wa hali ya juu.

Wakulima wakiwa shambani, wakikusanya kwa makini viazi vitamu vilivyokomaa kwenye vyombo vya plastiki, tayari kwa ajili ya kuvipanga kuvisafirisha kwa ajili ya kuuza sokoni.

Migomba yenye ndizi imepandwa shambani kwa mpangilio maalumu, kila mmea ukiwa na matunda yake, yakiwa yameangaza vizuri, huku wakulima wakihakikisha kila mgomba unapata maji na mbolea ya kutosha, ili ndizi ziendelee kukua vizuri na kukomaa kwa ajili ya wakati unaofaa wa kuvuna, ikionyesha mpangilio na kutunza kilimo cha biashara.

Wakulima wamekaa shambani wakiwa wanapanga viazi vitamu kwa utaratibu kwenye vyombo maalumu vya plastiki, kuhakikisha kila kipande kimepangwa kwa usahihi; ili kuepuka kuharibika huku wakifuatilia hali ya hewa na unyevu wa ardhi, ili viazi viweze kuhifadhiwa vizuri na kuwa tayari kwa usambazaji au kuuzwa sokoni.

Mkulima amesimama shambani, akiwa anatazama mapapai yaliyokomaa na kuyakaza, huku baadhi ya mapapai bado yakiwa mabichi, na yakiwa yamesambaa kwa mpangilio wa kawaida kwenye miti, akiyapanga ni ipi itavunwa kwanza, ili kuhakikisha mazao yake anapata thamani bora sokoni.

Wakulima wameinama huku wengine wamesimama shambani, wakivuna viazi vilivyo komaa, wakiweka baadhi kwenye mifuko huku vingine vikikusanywa chini kwa mpangilio unaorahisha usafirishaji na uhifadhi wa mazao hayo muhimu kwa ajili ya biashara.

Wakulima wamesimama kwenye miti ya kahawa wakiwa makini wanavuna matunda ya kahawa yaliyokomaa na yenye rangi ya kuvutia, huku wakitumia mikono yao kuchagua matunda bora zaidi ili kuhakikisha mazao yanayokusanywa ni bora kwa ajili ya biashara na matumizi ya baadaye.

Wakulima wakiwa shambani wakivuna viazi vilivyo komaa kwa makini. Baadhi wakiweka kwenye mikono yao huku vingine vikiwa vimekusanywa kwenye vyombo vya plastiki tayari kwaajili ya kwenda kukusanywa na kusafirisha kwaajili ya kuuza .

Shamba kubwa limejaa nyanya zilizokomaa na kuiva kikamilifu huku zingine zikiwa bado ni mbichi, wakulima wanatazama kuvuna mazao kuhakikisha kila zao linakusudiwa vizuri na linahifadhiwa kwa usahihi kabla ya kupelekwa sokoni ikionuesha mpangilio mzuri na utunzaji mzuri wa mazao ya kilimo cha biashara.

Migomba imestawi vizuri shambani ikiwa imepandwa kwa mpangilio unaofaa ikipata maji na virutubisho vya kutosha huku wakulima wakifuatilia ukuaji wake ili kuhakikisha mavuno bora na mazuri kwa ajili ya kuuza sokoni.

Wakulima wamekusanyika pembeni ya magunia makubwa yaliyojaa viazi vilivyokusanywa kutoka shambani, wakipanga kila mfuko kwa uangalifu na kuangalia ubora wa mazao hayo, huku baadhi wakibadilishana maelezo juu ya namna bora ya kuhifadhi na usafirishaji wa bidhaa hizo za kilimo kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wamekaa katika sehemu iliyo wazi, wakiendelea na zoezi la kuchambua na kupanga nyanya zilizoiva na kukomaa katika masanduku ya mbao, tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda dukani kwa ajili ya kuuza au viwandani.

Mkulima akiwa shambani, anavuna matikiti yaliyoiva vizuri, akiyakusanya kwa makini huku akiwa ameshika tikiti alilolikata mkononi, akitunza mazao hayo na kuhakikisha kua hayaharibiki, tayari kwa ajili ya kusafirishwa sokoni au kwenye masoko mengine kwa ajili ya kuuza kwa faida

Mahindi yaliyokauka yamemenywa na kuanikwa pembeni ya shamba kwa mpangilio maalum huku mkulima akiwa amesimama pembeni, akiangalia kwa makini mchakato mzima akipima ukuaji na ukomavu wa mahindi kabla ya kuanza kuhifadhi kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wamesimama shambani wakiangalia viazi vilivyokomaa, wakivuna kwa makini na kuvikusanya kwenye sehemu iliyopangwa ili kuhifadhi mazao kwa usalama na kuhakikisha hayawezi kuharibika, huku mengine yakiwa yamekusanya viazi hivyo kwenye magunia kwa ajili ya kusafirisha kwenda kwenye maghala au sokoni.

Shamba lililojaa mimea yenye nyanya zilizokomaa na kuiva vizuri, ambapo kila mmea umepandwa kwa mpangilio mzuri na matunda yakiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa kwenda kuuzwa. Zikivunwa kwa hali nzuri na bila kuharibu mimea iliyozunguka jambo linaloonyesha uzalishaji wa kisasa na mpangilio mzuri wa mazao.

Mkulima amesiamma shambani akiwa anavuna Kahawa zilizokomaa na kuiva vizuri, akizikusanya kwa makini kwenye chombo maalumu huku akihakikisha kila tunda limehifadhiwa salama ili lisiharibike tayari kwa kusafirishwa au kuchakatwa zaidi kwa ajili ya matumizi ya biashara.

Wakulima wamesimama shambani wakipanga ndizi zilizovunwa kwa umakini ndani ya vyombo vya plastiki vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri wakihakikisha kila kipande kimewekwa kwa usahihi ili kisiwe na kupasuka au kuharibika tayari kwa hatua zinazofuata za kusafirisha au kuhifadhi.

Shamba kubwa limejaa mimea ya kahawa ambayo tayari imetoa maua yenye rangi nzuri. Wakulima wakiwa karibu wakifwatilia maendeleo yake, huku wakihakikisha mimea inapata maji na kuangaliwa ili mavuno yajayo yawe na ubora wa hali ya juu. Shamba limeandaliwa vizuri kwa mpangilio mzuri wa kila mmea.

Wakulima wameketi shambani wakichambua kahawa zilizovunwa, wakitenganisha punje na majani. Huku baadhi yao wakiwa wamesimama kwa makini kuangalia ubora wa mazao hayo, eneo zuri na liliosafi likionyesha mpangilio mzuri wa kazi na utunzaji wa kahawa kabla ya kusafirishwa au kuuzwa .

Mapapai makubwa mabichi yamekaa kwa wingi shambani yakiwa yamepandwa kwa mpangilioni mzuri ili kuhakikisha mavuno bora, wakulima wakiyatunza kwa uangalifu wakihakikisha mazao haya yanakuwa katika mazingira mazuri yenye udongo wenye rutuba na unyevu wa kutosha, ili yaweze kuiva vizuri na kuuzwa kwa bei nzuri sokoni.

Nyanya nyingi za kijani zilizokomaa vizuri zimesambaa shambani kwa mpangilio mzuri, huku mipira ya plastiki ya kumwagilia maji ikiwa imewekwa kuzunguka mimea hiyo, ilikuhakikisha unyevu wakutosha unaleta mazao bora yenye ubora wa hali ya juu kwa soko.

Mkulima amesimama katika ya shamba kubwa lenye mimea ya kijani akiwa ameshika kwa mikono yote miwili mananasi makubwa yaliyokomaa na kung’aa ishara ya mavuno mazuri ya zao hilo la biashara, yakiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Mananasi yaliyokomaa yakiwa yamesambaa kwa mpangilio mzuri shambani yakiwa na rangi ya manjano na kijani ishara ya ukomavu mzuri unaotokana na utunzaji wa hali ya juu katika kilimo, mazao haya ya matunda hulimwa kwa wingi kutokana na thamani yake ya kiuchumi hasa katika soko la ndani na nje.

Wakulima wawili wamebeba mbogamboga mbalimbali kwa kutumia chombo cha plastiki, wakielekea sokoni au kwenye maeneo ya mauzo ili kuuza mazao yao safi na yenye afya; huku wakihakikisha bidhaa hizo zinahifadhiwa kwa ubora wake kwa kuzingatia usafi na utunzaji wa mbogamboga hizo.

Wakulima wamechimba viazi vitamu kutoka shambani na kuvikusanya kwa uangalifu kando ya barabara, ambapo vimepangwa na kukusanywa chini tayari kwa kusafirishwa kwenda kwenye masoko mbalimbali au kuuzwa kwa wanunuzi wa eneo la jirani, kama sehemu ya mazao ya biashara yanayoingiza kipato chao.

Mwanaume akiwa shambani amebeba viazi freshi mkononi, akionyesha jitiada za wakulima katika kuvuna mazao yao ya biashara kwa uangalifu mkubwa, huku akijidhatiti kuhakikisha viazi vimehifadhiwa vizuri kabla ya kusafirishwa sokoni au kwenye masoko ya kuuza kwa wateja.

Wakulima wamejitokeza kwa pamoja shambani huku wakiweka miti maalumu ya kusimamisha migomba, ili kuilinda isianguke wakionesha umakini mkubwa katika kuhudumia zao hili muhimu la biashara; ambalo huchangia pato la familia na maendeleo ya kijamii kwa ujumla.

Mkulima akiwa shambani anavuna kahawa zilizoiva kwa uangalifu mkubwa akihakikisha mazao hayo muhimu ya biashara yanakusanywa kwa wakati muafaka, ili kuhifadhi ubora na kuongeza thamani yake sokoni. Jitihada za wakulima zinaonyesha umuhimu wa kilimo cha kahawa kama zao la kuuza nje na chanzo kikubwa cha kipato kwa familia na jamii.

Wakulima wamesimama shambani wakiendelea kuvuna kwa bidii nyanya zilizo komaa vizuri, huku wakizikusanya kwa makini na kuziweka kwenye vyombo maalumu vya plastiki, tayari kwaajili ya kusafirishwa na kuuzwa sokoni au kupelekwa kwa wauzaji wa rejareja, hatua ni muhimu katika kilimo cha mazao ya biashara, ili kuhakikisha mazao hayaangamii na kuleta faida kwa wakulima.

Mkulima amesimama katikati ya shamba iliojaa mimea ya hoho iliyokomaa akiwa amekusanya mazao hayo kwenye mifuko mikubwa. huku mkononi ameshikilia hoho kubwa yenye rangi ya kuvutia ishara ya mavuno bora kutoka juhudi zake za kilimo cha kibiashara.

Wakulima wameketi chini huku wengine wakiwa wameinama wakichambua kahawa kwa makini baada ya kuvuna, wakitenganisha mbegu bora kwa ajili ya kuuza au kupandikiza, huku magunia ya mazao hayo yakiwa yamewekwa karibu tayari kwa usafirishaji.

Mkulima amebeba mfuko kichwani, uliyojaa mahindi mabichi yaliyovunwa hivi karibuni, huku mahindi mengine yamekusanywa na kuwekwa chini kwenye mpangilio mzuri, yakionyesha juhudi za kuhifadhi mazao kabla ya kuanza shughuli za usindikaji au usafirishaji shambani.

Wakulima wakifunga viazi vilivyovunwa shambani kwa makini ndani ya magunia makubwa wakihakikisha mazao hayo yamehifadhiwa vizuri kwa ajili ya usafirishaji wa masoko ya biashara na kilimo.

Mwanaume amesimama pembezoni mwa shamba lililojaa miti ya kijani iliyopandwa kwa mpangilio mzuri, huku mipira ya maji ya umwagiliaji ikiwa imesambaa ardhini, ili kuhakikisha mimea hiyo inapata unyevu wa kutosha kwa ustawi bora wa mazao ya biashara, anayoyasimamia kwa uangalifu.

Wakulima wakifanya kazi kwa bidii wakimenya na kukusanya mazao yaliyovunwa shambani, wakitumia vyombo vya kisasa na mbinu za kitaalamu, ili kuhifadhi ubora wa bidhaa hizo jambo linaoonyesha juhudi ya kuhakikisha mazao hayo yanapatikana kwa wingi na yanayostahiri kwa masoko ya biashara.

Wakulima wamekaa kwa utulivu kwenye viti vya mbao shambani, wakitazama kwa makini na kufurahia mazao ya nyanya yaliyojaa miti huku akijadili mbinu bora za kuendeleza kilimo hiki cha nyanya kwa tija, na ubora wa mavuno katika shughuli za kilimo cha mazao ya biashara.

Mkulima amepanga kwa uangalifu mananasi yaliyovunwa kwenye eno la wazi lenye udongo wa kichanga, huku matunda hayo yakiwa na rangi ya manjano na kijani kuashiria kuwa yamekomaa vizuri na mpangilio huu unaonesha maandalizi ya kusafirisha mazao hayo sokoni au kuyahifadhi kwa ajili ya biashara ya mazao ya chakula.

Mkulima ameshika mahindi yaliyomenywa mkononi huku mengine yamekusanywa chini yake hii inaonyesha kazi ya kuvuna imefanyika na sasa anahifadhi mazao kwa makini, mazo haya ni muhimu kwa maisha haya ya biashara na anajitahidi kuhakikisha yanatunzwa vizuri kabla ya kuuzwa au kusindikwa.

Wakulima wakiwa shambani wakivuna kahawa zilizoiva kwa makini, wakichukua kila kikapu kwa ustadi mkubwa ili kuhakikisha kahawa haipotei wala kuharibika, jambo ambalo linaongeza ubora wa mazao yao na kuwasaidia kupata soko bora la kuuza bidhaa zao.

Wakulima wawili wakimenya mahindi yaliyokauka shambani, wakikusanya nafaka hizo kwa makini katika sehemu maalumu hatu ainayothibitisha kazi ngumu ya kilimo cha biashara, inayolenga kuongeza tija na kuhakikisha mavuno bora kwa matumizi ya masoko makubwa.

Mwanaume amebeba mkokoteni mzito, uliokuwa umejaa pilipili zilizokoleza, akipita katika njia ya shamba kwa makini, akionyesha bidiii ya wakulima katika kusafirisha mazao ya biashara kwa usalama na kwa lengo la kuleta mafanikio katika uzalishaji wa kilimo.

Migomba yenye mazao ya ndizi imeenea kwa mpangilio mzuri shambani ambapo kila mmoja umeota kwa umakini, kuhakikisha uzalishaji bora wa kuendeleza kilimo cha biashara kwa njia endelevu ikiwahudumia wakulima kwa kuendeleza tija na kukuza uchumi wa maendeleo hayo.

Mkulima amesimama pembezoni mwa shamba lililojaa mimea iliyokomaa, akiwa makini kuiangalia ukuaji wa mazao yake yaliyotandaa kwa mpangilio mzuri chini ya mwanga wa jua, akisubiri mazao hayo yaweze kuiva ili yavunwe kwa ajili ya biashara.

Kundi la wakulima wakiwa wamebeba kichwani ndoo zilizojaa kahawa zilizoiva na kwenda kuzikusanya katika sehemu maalum kwa ajili ya kuzichambua, kisha kuzifunga na kuzikusanya kwa ajili ya kusafirisha kwenda dukani au kiwandani kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa la nanasi wakiendelea na zoezi la uvunaji wa mananasi, nakuyaweka katika vyombo vya plastiki tayari kwa ajili ya kupakia na kusafirisha kwenda sokoni au viwandani kwa ajili ya biashara.

Wakulima kadhaa katika shamba kubwa la viazi, wakiendelea shughuli ya kuvuna na kuchambua viazi walivyo vivuna shambani kisha kuvifunga Kwenye magunia, kwa ajili ya kusafirisha kiwandani kwenda kuuzwa.

Shamba kubwa limejaa pilipili zilizoiva na kukomaa kwa mpangilio mzuri huku kila mche wa mimea ukiwa umewekwa kwa utaratibu unaoruhusu kupanda, kulima na kuvuna kwa urahisi hali inayotoa picha ya shamba lililodhibitiwa kikamilifu na maandalizi ya kilimo cha biashara.

Mkulima akiwa katikati ya shamba kubwa la nyanya, akiendelea na zoezi la kuangalia na kuchunguza nyanya zilizokomaa katika shamba hilo, ili kujua maendeleo yake na namna zilivyostawi kwa ajili ya kwenda kuvunwa.

Nyanya nyingi zilizokomaa na kuiva vizuri shambani zimepangwa kwa mpangilio mzuri zikisubiri kuvunwa kwa wakati unaofaa huku eneo lote, likiwa na mwangaza wa jua unaoashiria matunda hayaendelei kuwa na ubora wa juu na ladha nzuri tayari kwa matumizi ya ndani na kuuza sokoni.

Mapapai mabichi yamepangwa kwa mpangilio shambani yakipangwa kwa mstari safi juu ya udongo ulioandaliwa vizuri huku majani ya kijani yanayozunguka kila mti yakionyesha ukuaji mzuri na mazingira ya shamba yaliyojaa mpangilio wa kisasa wa kilimo ukionyesha nafasi ya kila mti na umbali wake kwa uangalifu.

Wakulima wameketi huku wengine wamesimama, wakiendelea na zoezi la kukusanya nyanya, na kuzipanga kwenye vyombo vya plastiki, tayari kwa ajili ya kuzisafirisha kwenda viwandani au sokoni, kwa ajili ya kuuza kwa faida.

Wakulima wamesimama katikati ya eneo maalumu ambalo limepandwa mboga walizootesha kwenye mifuko, wakiangalia ni ipi itauzwa kwanza huku wakipima ubora na ukuaji wa kila mzizi na majani yake, wakijitayarisha kwa ajili ya masoko au kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa wamekusanyika shambani, wakiendelea na zoezi la kung'oa miche iliyokuwa imepandwa katika eneo maalumu kwa ajili ya kwenda kuipanda shambani ili kuweza kupata mazao mengi na faida.

Mkulima akiwa katika shamba lake, akiendelea na shughuli ya kumwagilia mboga, na kuhakikisha kua zinaendalea kukua kwa ubora ulio juu, unyevu wa kutosha na pia zinapata maji kwa usawa.

Mimea ya vitunguu imekuwa kwa haraka na kwa afya njema shambani ikipata maji yanayotolewa kwa mpira kwa mfumo mzuri wa kumwagilia. Ambapo huakikisha kila mmea unapata unyevu wa kutosha bila kupoteza maji mengi, hivyo kusaidia kuongeza uzalishaji na kuhakikisha mazao yanakuwa kwa ubora mkubwa.

Mkulima amebeba tikitimaji lililoiva vizuri mkononi mwake, huku matikiti mengine yakiwa yamepangwa kwa uangalifu chini baada ya kuvunwa kutoka shambani, yakisubiri kupangwa na kusafirishwa kwa ajili ya kuuzwa.

Miche ya mboga ya aina mbalimbali imesimama shambani kwa mpangilio mzuri huku mipira ya maji ikizunguka kila mstari, ikitoa maji kwa usahihi ili kusaidia mimea kukua kwa afya na kutoa mazao bora kwa wakulima hao.

Mkulima ameshikilia tikiti lililokatwa kwa makini lilokatwa kwa makini ,limeiva vizuri na kuonesha rangi yake ya kung’aa huku mengine yakiwa yamewekwa chini kwa mpangilio wa kufaa, yakionesha mchakato wa uzalishaji na utunzaji wa mazao katika shamba kwa njia bora za kisasa.

Shamba kubwa limejaa mimea ya mahindi yakiwa yamepangiliwa kwa mpangilio mzuri huku matikiti yameota kwa wingi katikati ya mahindi hayo yakionyesha ukuaji mzuri wa mazao ya chakula kwa jitihada za wakulima na hivyo kutumika kuandaa mazao kwa wingi na kwa ajili ya mauzo sokoni.

Ndani ya chumba maalumu cha kisasa kilichojaa mashine zinazotumika kwa ajili ya kukuzia miche ya mimea, huku kifaa hicho kikiwa kimepangwa kwa mpangilio unaorahisisha kazi za wakulima na kuhakikisha miche inakuzwa kwa ufanisi na usahihi mkubwa.

Miche imepandwa kwenye mashine mbalimbali za kisasa ndani ya chumba maalumu, zikipangwa kwa mpangilio wa ulinganifu kwenye rafu na vyombo maalumu huku wakifuatilia ukuaji wake kwa makini kuhakikisha kila mumea unapata maji na virutubisho vya kutosha hali ambayo inaonyesha mbinu za kisasa za kilimo zinazolenga kuongeza tija na ubora wa mazao.

Trekta kubwa limekaa shambani likifanya kazi ya kulima udongo kwa uangalifu, ikipundua na kulemea kila kipande cha shamba, huku msitari wake ukifuatana kwa mpangilio dhabiti, kuhakikisha shamba limeandaliwa vizuri kwaajili ya kupandwa mbegu za mazao yaliyotarajiwa kuvunwa baadaye.

Trekta kubwa yenye injinia yenye nguvu inatembea kwa utulivu shambani ikivua na kulima udongo kwa mpangilio mzuri, huku vugu vugu la mashine yake likirusha udongo nakuandaa shamba, kwaajili ya kupandwa miche na mbegu mbalimbali kwa kuhakikisha kilimo kinafanyika kwa ufanisi na kasi.

Miche imepandwa ndani ya vifaa vya kisasa vya kilimo vilivyo andaliwa kwa ufanisi. Kila mmea ukiwa umewekwa kwa mpangilio unaoruhusu ukuaji bora. Huku mashine za kisasa zikihakikisha kumwagilia na kutoa virutubisho vinavyo hitajika kwa kila mmea kwa wakati unaofaa na hivyo kuongeza tija na ubora wa mazao hayo.

Chumba maalumu kimejaa mashine za kisasa zinazotumika kukuzia na kushughulikia miche ya mimea. Kifaa kikiwa kimepangwa kwa mpangilio unaorahisisha miche iliyopandwa juu yake kukua kwa kasi.

Miche ya kijani imepandwa kwa mpangilio makini ndani ya mashine maalumu ya kisasa inayotumika katika kilimo cha teknolojia, huku kila mmea ukiwa kwenye nafasi yake yenye uhakika wa kupata maji na virutubisho; hali inayowezesha ukuaji wa haraka na usalama wa miche hiyo bila hatari ya kuharibika au kuathiriwa na mazingira yasiyo salama.

Mashine ya kisasa imewekwa kwenye chumba maalumu ikikusudia kukuza miti ya kijani ambapo mimea hiyo imepandwa ndani ya mashine hiyo kwa mpangilio wa makini ikipata maji na virutubisho vinavyohitajika ili kuhakikisha ukuaji wake ni wa haraka na wenye afya huku mashine ikidhibiti hali ya joto, unyevu na mwanga ili miche ipate mazingira bora zaidi ya kuukuwa kwa ufanisi.

Jembe la mkono lenye injini limewekwa shambani, likilima udongo kwa usahihi, likifungua na kurahisisha mchakato wakilimo, huku wakulima wakifuatilia mpangilio wa safu za miche zilizo tayari kupandwa, wakihakikisha kila sehemu ya shamba inapata umwagiliaji na matunzo yanayohitajika.

Trekta kubwa likilima shambani likipandisha udongo kwa mpangilio uliopangwa, huku mashine zake zikifanya kazi kwa usahihi ili kurahisisha kilimo na kuhakikisha mazao yanakua vizuri na kuonyesha ufanisi wa teknolojia katika shughuli za kilimo cha kisasa

Jembe la kisasa la mkono lenye injini likiwa limewekwa shambani likiwa tayari kusaidia mkulima katika kulima shamba kwa urahisi zaidi, kupunguza juhudi za muongozo na kuongeza ufanisi wa kazi za kilimo kwa haraka na kwa mpangilio mzuri.

Jembe la mkono lenye injini linatumika shambani likilima udongo kwa usahihi na haraka, huku mkulima akidhibiti mwendo wake kuhakikisha ardhi inakuwa laini na tayari kupandwa mbegu au miche.

Eneo maalumu lililoandaliwa kwa ustadi mkubwa likijumuisha vifaa vya kisasa vinavyo tumika kulisha, kuendesha na kudhibiti ukuaji wa miti ambapo kila mmea umepandwa kwa mpangilio mzuri kuhakikisha unakuwa kwa kasi na afya bora.

Trekta kubwa la kisasa limeegeshwa shambani likiwa linavuna mazao kwa mpangilio wa kisasa, likipita kwa umakini kuvuna mazao hayo huku mashine nzito zinazofanya kazi yake zikionyesha namna teknolojia ya kisasa ya kilimo inavyorahisisha uvunaji wa mazao na kuongeza ufanisi wa shamba.

Trekta kubwa la kisasa lenye mashine za kulima likipita shambani, katika shamba kubwa, likitambua na kugeuza udongo kwa mpangilio mzuri, likirahisisha kazi ya mikono na kuhakikisha kwamba shamba limeandaliwa vizuri na kupandwa mazao kwa ufanisi mkubwa.

Trekta kubwa linaendesha kazi ya kulima shambani kwa nguvu kubwa na kwa ufanisi, likichakata udongo na kuandaa mashamba kwa ajili ya kupanda mazao mbalimbali, mashine ni muhimu sana katika kilimo cha kisasa kwani husaidia kupunguza kazi ngumu za mikono, na kuongeza uzalishaji kwa kutumia teknolojia ya kisasa katika mashamba makubwa.

Miche michanga imepandwa kwa ustadi mkubwa ndani ya mashine maalumu ya kisasa yenye rafu zilizopangwa kwa mpangilio wa kuvutia, ambapo mfumo huu wa teknolojia unahakikisha udhibiti sahihi wa unyevu mwanga na virutubisho muhimu kwa ukuaji bora wa miche hiyo katika mazingira ya kisasa ya kilimo chenye tija.

Mashine ya kulimia imeegeshwa shambani, ikionyesha teknolojia ya kisasa inayotumika katika kilimo mashambani. Mashine hii ni kubwa inayoweza kusaidia wakulima kulima shamba kwa haraka na kwa ufanisi mkubwa, ikipunguza juhudi za mkulima na kuongeza uzalishaji wa mazao.

Mashine ya mkono inayotumika kulima shambani imewekwa katika hali ya uendeshaji ikifanya kazi ya kugeuza na kufungua udongo kwa ufanisi mkubwa, jambo ambalo husaidia kupunguza mzigo na mkulima na kuongeza uzalishaji katika kilimo cha kisasa.

Trekta kubwa la kisasa na limeingia shambani likiwa na jembe la kuvuta kwa nyuma likilima kwa kasi kwenye ardhi tambarare, huku likiacha mistari iliyonyooka ya udongo uliolegezwa tayari kwa upandaji wa mazao ya kilimo.

Mimea ya kijani imestawi vizuri ndani ya eneo maalumu lililozungukwa na mashine mbalimbali za kisasa; zikiwemo pampu, bomba za umwagiliaji na vifaa ya kudhibiti hali ya hewa; vinavyosaidi ukuaji wa mazao hayo kwa ufanisi mkubwa bila kutegemea mvua.

Chumba maalumu, kilichojaa mashine za kisasa za kilimo, ambapo vifaa hivi vya teknolojia vimepangwa kwa utaratibu mzuri, vinasaidia kwa ufanisi mkubwa katika shughuli mbalimbali za shambani, kama vile; kupanda, kulima na kuvuna mazao, hivyo kuongeza uzalishaji na kurahisha kazi za wakulima.

Miche midogomidogo ya kijani imepandwa kwa mpangilio ndani ya kifaa maalumu, chenye rafu nyingi ambazo mashine za kisasa za kilimo zimetumika kuweka mazingira bora ya ukuaji, ikitoa fursa ya kuzalisha mazao mengi kwa kutumia teknolojia ya kisasa katika sekta ya kilimo.

Mimea imeota vizuri ndani ya chumba maalumu kilichoandaliwa kwa kutumia mashine za kisasa za kilimo, ambapo hali ya udhibiti wa joto, unyevu na mwanga; umetengenezwa kwa ustadi, ili kuhakikisha mimea inakua kwa afya na kwa ufanisi mkubwa katika uzalishaji wa mazao.

Trekta kubwa limesimama shambani likifanya kazi ya kulima kwa kutumia mashine zake za kisasa, likipiga na kuupindisha udongo kwa ufanisi mkubwa, hivyo husaidia kuongeza uzalishaji wa mazao na kwa haraka na kwa usahihi katika mashamba makubwa.

Jembe la kisasa lenye injini ya nguvu, limetengenezwa kwa teknolojia ya hali ya juu, likifanya kazi shambani kwa ufanisi mkubwa, likipita kwa mwendo mzuri kati ya mstari wa mazao, huku likisaga na kulima udongo kwa kina kinachohitajika ili kukuza mazao bora na kuongeza uzalishaji wa kilimo.

Chumba maalumu chenye mashine za kisasa na vifaa maalumu zinazotumika kwa ajili ya kukuzia miche, miche ikiwa imepangwa kwa rafu kwa mpangilio mzuri ili kuongeza uzalishaji na ukuzaji wa miche hiyo tayari kwa ajili ya kilimo.

Mabwawa makubwa ya samaki yaliyotengenezwa kwa mpangilio mzuri, maji yakiwa safi na yenye usambazaji wa oksijeni, huku wakielea juu ya maji tayari kwa ajili ya kufugwa ili kuongeza kipato kwa ajili ya kilimo cha samaki.

Samaki wa mapambo wenye rangi tofauti wakiwa ndani ya bwawa la maji safi, kila mmoja akielea kwa utulivu huku wakionekana wakiwa na afya nzuri, wakionyesha mpangilio mzuri wa ufugaji wa samaki kwa ajili ya urembo na biashara.

Samaki wa rangi na aina mbalimbali wa mapambo wamewekwa ndani ya kifaa maalumu cha urembo kilichopangwa kando ya rafu wakicheza kwa utulivu, huku wakiwa wanavutia kwa rangi zao angavu na mwendo wa kupendeza jambo linalovutia macho na kuongeza mvuto wa eneo hilo la uhifadhi na uonyeshaji wa samaki.

Samaki wa mapambo wenye rangi tofautitofauti wakiwa katika bwawa lililopangwa kwa uangalifu, wakiogelea kwa amani huku maji yakiwa safi na tulivu na yenye mtiririko unao dhibitiwa, wakionekana kua wazuri wa asili huku mazingira ya bwawa yakiwa yamepangwa kuhakikisha usafi na usalama wa samaki wote.

Samaki wa mapambo wenye rangi na muonekano mzuri wakiwa ndani ya bwawa lililo tulia. Samaki hawa wanapata lishe ya kutosha huku mazingira ya bwawa yakiwa safi na yaliyo pangiliwa vizuri ili kuongeza uokoaji na afya bora ya samaki.

Ndani ya bwawa maalumu limejaa samaki wa mapambo wenye rangi tofauti nzuri za kupendeza, wakiwa wakiogelea kwa amani huku maji yakiwa safi na yenye unyevu, unaofaa kwa ukuaji wao na kila samaki akionekana akiwa na afya njema na kuimarika kwa haraka.

Ndani ya bwawa kubwa maalumu lililojaa samaki wa mapambo wenye rangi mbalimbali wakiwa wanaogelea kwa amani, huku maji yakiwa safi na yenye unyevu unaofaa kwa ukuaji wao, bwawa limezungukwa na majani yanayoongeza uoto wa asili wa eneo hilo.

Samaki wa mapambo wenye rangi na saizi tofauti wakiwa ndani ya bwawa la maji safi kila mmoja akielea kwa utulivu, huku wakionekana wakiwa na afya nzuri wakionyesha mpangilio na usimamizi mzuri wa ufugaji wa samaki kwa ajili ya urembo na biashara.

Samaki wa rangi mbalimbali wa mapambo, wakiwa katika bwawa lenye maji safi na yaliyotunzwa vizuri, wakielea utulivu, huku mazingira haya ya maji yakiwa safi na yenye uangalizi mkubwa ili kuhakikisha afya na rangi zao zinadumu kwa urembo wa hali ya juu, jambo linaloonyesha mafanikio ya ufugaji wa samaki wa mapambo.

Samaki wengi wameelea kwenye mabwawa yaliyotengenezwa kwa ajili ya ufugaji yakionyesha hali nzuri ya afya na ukuaji, mabwawa haya yanadhibitiwa kwa ustadi kuhakikisha mazingira yenye usafi na virutubisho, vinavyohitajika kwa samaki sehemu muhimu katika kilimo cha samaki.

Bwawa dogo la maji safi limechimbwa kwa ustadi katika mazingira ya asili likiwa limezungukwa na mawe ya asili yanayozuia mmomonyoko wa udongo. Huku majani mabichi yakiwa yameota pembezoni mwa bwawa hilo na mazingira hayo yanatoa hali nzuri kwa ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali, kwa njia ya kitaalamu na endelevu.

Bwawa kubwa la kutengeneza lenye maji safi likiwa na muundo mzuri wa kuimarisha mazingira ya ufugaji samaki, ambapo maji yanasambwaza yanakuwa safi na yenye uhai kwa samaki kuishi na kukua vizuri; mazingira haya husaidia na kuongeza uzalishaji wa samaki katika mfumo, huku yakidhibitiwa kwa njia bora ili kuhakikisha afya ya samaki na ubora wa mazao.

Bwawa kubwa lililojengwa kwa umakini kwa ajili ya ufugaji wa samaki, limejaa maji safi. Huku mwanaume amesimama kando yake, akitizama kwa makini hali ya maji na afya ya samaki, hatua inayodhibitisha umuhimu wa usimamizi bora katika kilimo cha samaki kwa maendeleo endelevu.

Bwawa kubwa lenye maji safi, limejaa samaki wengi wakicheza na kuogelea ndani yake. Eneo hili limeandaliwa kwa ustadi mkubwa kwa ajili ya ufugaji wa samaki, ikiwa na mfumo mzuri wa kuhimili maji na kuhifadhi afya ya samaki.

Samaki wengi wachanga wamesambaa kwa wingi ndani ya bwawa la maji, wakiendelea na uhuru wa kuonyesha ustawi wa kilimo cha samaki, mazingira hayo ya maji, ni safi na yenye virutubisho vya kutosha, vinavyowezesha ukuaji mzuri wa samaki hao wachanga, hadi wakue na kuwa samaki wakubwa.

Bwawa kubwa lililoundwa mahususi kwa ajili ya ufugaji wa samaki limejaa maji safi kando yake kuna mimea na majani ambayo yanasaidia kudumisha mazingira ya asili, huku samaki wakiwa wanaelea kwa uhuru wakikua na kuimarika hivyo kuongeza uzalishaji wa chakula shambani.

Mifuko imejaa mazao mbalimbali ya chakula imepangwa kwa mpangilio nje ya duka ikiwemo mahindi, viazi na nafaka nyingine huku watu wakipita kando kuangalia na kuchagua bidhaa waazohitaji, hali inayosababisha anga la shughuli za biashara na ushawishi wa wateja kwa urahisi kwa kupata vyakula.

Kundi la watu wamesimama wakitazama kwa makini miti iliopandwa kwenye mifuko maalumu, wakichunguza ukuaji wa mimea hiyo na hali ya mazingira ya karibu huku, mandhari ya misitu ikijaza anga na miti yenye majani mabichi na yenye mvuto wa asili.

Kundi la watu limekaa kando ya miche ya miti iliyopandwa kwa mpangilio mzuri, huku wakifuatilia ukuaji wa mimea hiyo na kufurahia mandhari tulivu yenye kivuli cha majani, ambayo kinatoa hali ya utulivu na faraja katika eneo hilo la pori.

Miti mirefu yenye majani ya kijani yamepandwa kwa umakini katika eneo lililo wazi, ikizungukwa na mimea midogomidogo inayokua kwa furaha, huku hewa safi ikizunguka na kuunda mandhari tulivu yenye uhai mwingi, ikionyesha umuhimu wa misitu katika kutoa hewa na uhifadhi wa mazingira.

Miti mirefu yenye mashina imara na majani mabichi, imetanda kwa wingi katika eneo hili kubwa la asili huku matawi yakining'inia juu, hali inayochangia kutengeneza mandhari nadhifu na tulivu yenye kivuli kizuri na mazingira bora kwa wakazi na viumbe mbalimbali wa porini.

Miti mingi mirefu yenye majani mabichi, imesimama kwa msururu wa kupendeza katika eneo la asili. Huku mto wa maji safi ukipita katikati ya msitu huo kwa utulivu. Na kuonesha mandhari ya kijani kibichi inayohifadhi mazingira, na kuendeleza ikolojia ya eneo hilo.

Njia ya kupita imezungukwa na miti mingi yenye majani makubwa na yenye rangi ya kijani, ambapo majani yanaonyesha miti hutengeneza kivuli na mazingira tulivu, huku njia hiyo ikiashiria mwendo wa kawaida wa wanyama na watembea kwa miguu.

Kwenye chombo maalumu kilichojaa maji na virutubisho, miche ya kijani imepandwa vizuri kwa ustadi huku mpira wa maji ukizunguka chini yake kuhakikisha mizizi inapata unyevu na virutubisho vya kutosha, hali inayosaidia mimea kukua haraka na kwa afya njema.

Mabomba maalumu yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya eneo lililohifadhiwa kikamilifu kila bomba likiwa limepandwa mimea ya kijani yenye afya kwa mpangilio, huku maji na virutubisho vinatiririka kwa usahihi kuhakikisha miche inakua kwa haraka bila kutumia udongo.

Miche ya kijani imepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye mabomba maalumu yenye virutubisho vya maji, ikikuwa kwa afya na rangi ya angavu ikionyesha mfumo wa kisasa wa kilimo wa haidroponik bila kutumia udongo.

Miche ya kijani imepandwa kwa umakini ndani ya mabomba maalumu ya plastiki, kila mmea ukiwa umewekwa kwa umbali unaofaa ili kurahisisha upandaji na umwagiliaji maji, huku mazingira ya ndani yakiwa yamepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha mimea inakuwa vizuri bila udongo.

Miche ya kijani imepandwa kwenye mabomba maalum yaliopangwa kwa mpangilio yenye mfumo wa kisasa wa maji ikipatiwa virutubisho vinavyohitajika ili kustawi vizuri bila kutumia udongo huku kila shina likipokea maji na lishe sawia kuhakikisha ukuaji wa haraka na wa afya.

Mimea imepandwa kwenye vifaa maalumu vyenye muundo wa kisasa huku kila shina likipata maji na virutubisho kwa usahihi. Mfumo huu wa kisasa unahakikisha ukuaji wa mimea ni wa haraka na wa afya, huku eneo lililozungukwa likiwa safi na limepangwa kwa mpangilio unaofaa kwa kilimo cha kisasa.

Miche ya kijani imepandwa ndani ya chombo maalumu, kilichoundwa kwa teknolojia ya kisasa bila kutumia udongo, ambapo mizizi yake inapata maji na virutubisho moja kwa moja, ili kukua kwa mpangilio uliopangwa kwa makini, ndani ya eneo lililo salama na lililodhibitiwa.

Miche ya kijani imepandwa kwa umakini ndani ya vyombo maalumu vilivyoundwa kwa ufasa ikiwa inapata maji na virutubishi kwa njia ya kisasa huku, ikiwa na mpangilio dhabiti ndani ya chumba kilichopangwa maalumu kwa shughuli za kilimo cha bila kutumia udongo ili kuhakikisha mimea inakuwa vizuri na kutoa mazao bora.

Miche ya kijani imepandwa kwa makini kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa mstari ikionekana inastawi vizuri huku ikipatiwa maji na virutubisho kwa usahihi. hatua inayowezesha mimea kukua kwa haraka na kutoa mazao yenye afya ndani ya mfumo wa kisasa wa kilimo.

Miche ya kijani imepandwa kwa makini ndani ya mabomba maalumu ya plastiki, kila mmea ukiwa umewekwa kwa umbali unaofaa ili kurahisisha upandaji na umwagiliaji maji, huku mazingira yakiwa yamepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha mimea inakua vizuri bila udongo.

Miche ya kijani imepandwa kwenye kifaa maalumu cha plastiki kilichoundwa kwa ustadi, ambapo mizizi yake imejaza maji yenye virutubisho ikipata mwanga wa kutosha na hewa safi, huku ikikua kwa uangalifu na kwa mpangilio mzuri ili kuhakikisha ukuaji wa mimea unafanya kazi kwa haraka.

Miche ya kijani imepandwa kwenye vifaa maalumu vya plastiki na mabomba yenye mfumo wakumwagilia maji yenye virutubisho. Ikikuwa kwa mpangilio mzuri ndani ya chumba maalumu, huku kila mmea ukipatiwa maji na lishe kwa kiwango kinachofaa tayari kwa ukuaji bora wa afya njema.

Miche ya kijani imepangwa kwa mpangilio ndani ya mabomba meupe ya plastiki, ikipata maji na virutubisho vyote muhimu huku mazingira ya ndani yakiwa yamepangwa ili kuhakikisha ukuaji mzuri na afya ya mimea, ili kutoa suluhisho la kilimo bila udongo.

Mimea yenye rangi ya kijani imepandwa kwenye mabomba maalumu yaliyopangwa kwa mpangilio thabiti, ambapo kila mmea unapata maji na virutubisho vinavyohitajika kwa uwiano sahihi, ukionyesha mfumo wa kilimo wa kisasa usio na ardhi unaoimatisha ukuaji wa mimea hiyo.

Miche ya kijani, imepandwa kwa makini katika vifaa maalumu, kila mmea ukiwa umewekwa kwa umbali unaofaa, ili kurahisisha upandaji na kumwagilia maji. Mimea hiyo inakua vizuri bila kutumia udongo.

Mimea ya kijani imepamdwa ndani ya chombo maalum, kilichoandaliwa kwa ustadi ambapo mizizi yake inapata maji na virutubisho vyote vinavyohitajika kwa ukuaji wa haraka na afya, ikionesha mbinu ya kisasa ya kilimo isiyo na ardhi inayolenga kuongeza tija ma ubora wa mazao hayo.

Miche ya kijani imepandwa kwa makini kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa mpangilio, ikionekana kustawi vizuri huku ikipatiwa maji na virutubisho kwa usahihi, hatua inayowezesha mimea kukua kwa haraka katika kilimo cha bila kutumia udongo.

Mimea ya kijani imepandwa kwenye kifaa maalum chenye muundo wa kisasa, huku ikipata maji na virutubisho kwa usahihi. Mfumo ambao unahakikisha ukuaji wa mimea kwa haraka na wa afya

Miche ya kijani imepandwa kwa makini ndani ya mabomba maalumu meupe, ikipandwa kwa mpangilio uliowekwa ili kuruhusu mizizi kupokea maji na virutubisho vya kutosha, huku mazingira ya karibu yakidhibitiwa kuhakikisha ukuaji wake unakuwa thabiti na wenye afya.

Miti ya kijani imepandwa kwenye mabomba maalumu yenye muundo wa kisasa, huku kila shina au mizizi ikipata maji na virutubisho kwa usahihi, mfumo ambao unahakikisha ukuaji wa mimea kwa haraka zaidi, katika kilimo ambacho hakitumii udongo.

Miti ya kijani imepandwa juu ya bati lililounganishwa kwa umakini, likiwezesha maji na virutubisho kusambazwa sawasawa kwenye mizizi yao, huku shamba hilo likiandliwa kwa njia ya kisasa ya kilimo cha bila kutumia udongo, ili kuhakikisha ukuaji bora wa mimea.

Chombo maalumu kilichojaa maji na virutubisho miche ya kijani imepandwa vizuri, huku mpira wa maji ukizunguka chini yake kuhakikisha mizizi inapata unyevu na virutubisho vya kutosha, hali inayosaidia mimea kukua haraka na kwa afya njema.

Mimea imepandwa kwa ustadi kwenye chombo maalumu, kinachotumika katika mfumo wa kilimo kisicho cha udongo, ambapo mizizi ya mimea hupata virutubisho na maji moja kwa moja kupitia mabomba maalumu, hatua ambayo inasaidia kupunguza matumizi ya ardhi na maji, huku ikihakikisha mimea inakuwa kwa haraka na kwa afya bora zaidi.

Vyombo vya plastiki vimejaa miche ya mimea ambayo imepandwa kwa ustadi mkubwa ikiwa imepata maji na virutubisho, vinavyohitajika kwa njia ya kisasa ya kilimo huku mimea ikiwa inakua bila kutumia udongo, mazingira haya ni ya kisasa yakiwa yameandaliwa kwa usafi na mpangilio mzuri ili kuhakikisha miche inapata hali bora ya kukua na kutoa mazao bora.

Miche imepandwa kwenye mabomba maalumu, yanayotumika katika mfumo wa kilimo cha mazao bila kutumia udongo bali kupatiwa maji yenye virutubisho moja kwa moja kupitia mabomba hayo.

Mkulima amesimama kwa makini, akiwa anachunguza kwa umakini ukuaji wa mazao yake, yaliyopandwa ndani ya mabomba maalumu, yanayounganishwa kwenye mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, ambapo mimea hiyo ya kijani imepandwa bila kutumia udongo, ikipokea virutubisho moja kwa moja, kupitia maji yanayopita kwenye mabomba hayo, kwa mtiririko wa kisayansi.

Miche imepandwa kwenye mabomba maalumu yanayotumika katika kilimo cha haidroponi ambapo mimea hupandwa bila kutumia udongo bali hupatiwa mqjibyenye virutubisho moja kwa moja kupitia mabomba haya, mkulima akiendelea kumwagilia miche hiyo kwa umakini kuhakikisha mimea inapata maji na virutubisho vya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri na kuzaa mazao bora.

Mimea imepandwa kwa ustadi kwenye mabomba maalumu yanayotumika katika mfumo wa kilimo kisicho na udongo, ambapo mizizi ya mimea hupata virutubisho vya maji kutoka moja kwa moja kwenye mabomba, hatua ambayo inasaidia kupunguza matumizi ya ardhi na maji huku ikihakikisha mimea inakuwa kwa haraka na kwa afya bora zaidi.

Miche ya kijani imepandwa katika kifaa maalumu ambacho kina mfumo wa umwagiliaji wa kisasa ambapo mimea hiyo ya kijani imepandwa bila kutumia udongo, ikipokea virutubisho moja kwa moja kupitia maji yanayopita kwenye mabomba hayo kwa mtiririko wa kisayansi.

Miche imeota kwa mafanikio ndani ya kifaa maalumu, kilichotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ya kilimo bila udongo, ambapo mimea hupata maji na virutubisho kwa usahihi kupitia mifereji, ikilinda mimea kutokana na magonjwa na wadudu, na hivyo kuhakikisha ukuaji wa afya na uzalishaji bora wa mazao.

Miche imetandikwa kwa umakini juu ya ndoo za plastiki zilizojaa maji, ikitoa mfano bora wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, ambapo mimea hukua bila kutumia udongo, ikihakikisha matumizi bora ya maji na kuongeza ufanisi wa uzalishaji kwa mimea katika mazingira ya kisasa na endelevu.

Mabomba maalumu yamewekwa kwa mpangilio wa kisasa, yanayosaidia miche kuota kwa ufanisi kupitia mfumo wa kilimo cha maji, ambapo mimea hupata virutubisho kutoka moja kwa moja kupitia mifereji; ikitoa mazingira bora ya ukuaji wa haraka na afya njema ya mimea bila kutumia udongo. Hali inayoongeza uzalishaji wa mazao kwa njia endelevu.

Mabomba maalumu yamewekwa kwa mpangilio wa kisasa katika eneo kubwa lililotengenezwa kwa ufanisi, likiruhusu miche kuota kupitia mfumo wa kilimo cha maji, ambapo mimea hupata virutubishi moja kwa moja kupitia mifereji ikitoa mazingira bora ya ukuaji wa haraka na afya njema ya mimea bila kutumia udongo.

Mabomba maalumu yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la wazi lililohifadhiwa kikamilifu. Kila bomba likiwa limepandwa miche ya kijani yenye afya huku maji na virutubisho vinavyotiririka kwa usahihi kuhakikisha miche inakua kwa haraka na kwa ufanisi mkubwa bila kutumia udongo.

Kundi kubwa la ngombe wakiwa ndani ya banda maalumu la kisasa wakiwa wanakula chakula kilichowekwa katika sehemu ya kulishia, sehemu ikiwa safi na mazingira mazuri yanayokidhi vigezo vya ufugaji wa wanyama.

Ng'ombe wengi wakiwa ndani ya banda kubwa la kisasa, wakiwa wamesimama wanakula chakula kilichopangwa kwa mpangilio katika sehemu ya kulishia, sehemu ambayo ni safi na yenye mpangilio mzuri ambayo inaongeza tija ya uzalishaji.

Ng'ombe wengi wakiwa wamekusanyika ndani ya banda la kisasa lililojengwa kwa teknolojia ya kisasa likiwa na mifumo ya chakula na maji shamba, hivyo linapangwa kwa utaratibu mzuri kuhakikisha wanyama wanapata mazingira salama, safi na yenye lishe bora huku wakulima wakiwa na uraisi wa kuwatunza na kufuatilia afya zao.

Shamba kubwa limepambwa kwa mpangilio makini ambapo miche imepandwa kwa mstari safi na uliyopangwa kwa usahihi, ikionyesha ustadi wa kilimo cha kisasa na kuhakikisha ukuaji mzuri wa mazao, huku wakulima wakihakikisha kila mmea unapokea maji na lishe ipasavyo ili kuongeza mavuno ya baadae.

Nyanya zimekomaa na kuiva vizuri shambani zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye mistari kwa umakini, kuhakikisha haziharibiki na kuandaliwa kwa ajili ya soko la ndani na nje, hali inayoonyesha usimamizi mzuri wa kilimo, na mavuno yenye tija kwa ajili ya maendeleo ya viwanda.

Shamba kubwa limejaa kabichi safi zikikuwa kwa mpangilio mzuri kila msitari ukiwa na mimea yenye majani makubwa yenye rangi ya kijani, ikiwa imepandwa kwa uangalifu ili kuhakikisha kila kabichi inapata maji na virutubisho vya kutosha hali inayofanya kilimo hicho cha biashara kuwa na tija kubwa.

Hema kubwa lililojazwa na mimea mbalimbali, linaonyesha mpangilio wa kisasa wa kilimo, ambapo Kila mmea umepandwa kwa utaratibu mzuri, ili kurahisisha ukuaji na uthamini wa mazao. Huku mkulima akisimama kando akichunguza kwa makini, na kuangalia uzalishaji wa viwanda na utunzaji wa shamba kwa umakini mkubwa.

Nyanya zilizoiva na kukomaa vizuri zimepangwa katika chumba maalumu, kwa ajili ya kuhesabu na kuchakata zao hilo, kabla ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Hema kubwa limejazwa na miche ya kijani, iliyopangwa kwa mpangilio makini ikionekana kuwa imepatiwa maji na lishe ya kutosha. Huku shamba lililoko ndani likiwa limepandwa kwa utaratibu, unaorahisisha ukuaji wa miche hiyo tayari kwa kuvunwa au kupandwa kwenye maeneo mengine ya kilimo.

Shamba kubwa limejaa Kabichi zenye majani yenye afya, zimepandwa kwa mstari uliopangwa vizuri, na zikionekana kustawi kwa wingi, huku ardhi ikiwa imeandaliwa kwa umakini mkubwa ikionesha kilimo cha kisasa na ufanisi wa uzalishaji wa mazao ya chakula.

Kundi la watu waliovalia mavazi maalumu, wakiwa katika kiwanda wakichakata zao la nyanya, na kupanga nyanya hizo kwa ajili ya kwenda kuuza na kuhifadhi ili zisiharibike.

Nyanya nyingi zimewekwa kwa mpangilo mzuri kwenye kifaa maalumu zikisubiri tayari kwa ajili ya kuchakatwa au kusambazwa huku watu wakizipitia kwa umakini, kuhakikisha kila tunda limeiva vizuri na na hali ya ubora wake imetunzwa vizuri.

Ndani ya banda kubwa la kisasa, kundi la ng’ombe limekaa kwa utulivu likila majani na kupumzika huku mazingira yakiwa safi na yaliyopangwa kwa mpanglio mzuri unaowezesha ufugaji wa kisasa na usimamizi wa maziwa au nyama kwa ufanisi mkubwa.

Kuku wengi wameshikwa ndani ya banda kubwa, lililopangwa kwa mpangilio maalumu, ili kuhakikisha wanapata chakula na maji kwa urahisi. Huku mfugaji akiwa tayari kuangalia afya yao na ukuaji wao, hatua inayowezesha ufugaji wa kiasili wa viwango vya juu na kudhibiti hatari za magonjwa.

Kuku wengi wamekusanyika ndani ya banda kubwa lililoundwa kwa ustadi maalumu, wakiwa wanakula chakula kilichopangwa kwa mpangilio kwenye vyombo. Huku hewa safi na mwanga wa kutosha ukiruhusu ukuaji bora na afya njema ya ndege hawa, ikionyesha mfano wa ufugaji wa kisasa wa kibiashara.

Mananasi yaliyo komaa vizuri yamepangwa kwa mpangilio shambani, kila mmea ukiwa na nafasi ya kutosha kuota na kupokea mwanga wa jua, huku wakulima wakifatilia ukuaji wa afya ya mimea hiyo ili kuhakikisha mavuno ni bora na yenye tija.

Trekta kubwa lenye nguvu limeegeshwa shambani, likilima udongo kwa mpangilio mzuri, likitengeneza mistari ya kupanda mbegu, huku sehemu kubwa ya shamba ikionekana tayari kwa mavuno ya baadae, ikionyesha umakini wa kilimo cha kisasa na mpangilio wa viwanda.

Trekta kubwa la kisasa likionekana likifanya kazi ya kulima katika shamba pana lililoandaliwa kwa ufanisi, likiashiria matumizi ya teknolojia ya juu katika kilimo cha biashara kinacholenga uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa matumizi ya ndani na nje ya nchi.

Ng'ombe wengi waliofugwa kwaajili ya maziwa na nyama, wamekusanyika ndani ya chumba kikubwa kilichojengwa kwa ustadi wa kisasa. Wakiwa wamesimama katika mistari maalumu iliyoandaliwa kwa uangalifu ili kurahisisha shughuli za chakula na ufuatiliaji wa afya na ufugaji bora, kwa kutumia teknolojia za kisasa zinazotumia kilimo cha kisasa cha viwanda.

Miche ya kijani imepandwa kwa mpangilio mzuri na kisayansi, katika shamba kubwa alinaloonyesha za kisasa za kilimo, zinazolenga uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa kutumia teknolojia na vifaa maalumu. Mpangilio huu hurahisisha umwagiliaji, kupulizia dawa na uvunaji kwa ufanisi.

Watu wamevaa mavazi maalumu ya kinga wamesimama ndani ya chumba kilichotengwa kwa ajili ya shughuli za kilimo cha viwandani, wakichakata maua kwa umakini mkubwa, huku wakitumia dhana maalumu ili kuhakikisha ubora wa bidhaa unadumishwa. Mazingira hayo yamepangwa kwa usafi na hali ya juu na mashine za kisasa zinazosaidia katika mchakato wa usindikaji wa maua kwa ajili ya masoko mbalimbali.

Vitunguu vilivyokusanywa kwa uangalifu vimewekwa ndani ya chombo cha plastiki kilichotengenezwa kwa viwango maalumu ili kuhifadhi ubora na kuzuia kuharibika. Jambo ambao ni muhimu katika kilimo cha viwandani, ili kuhakikisha mazao yanabaki safi na tayari kwa usambazaji au uchakataji zaidi.

Mkulima amesimama shambani akiwa macho yake ameelekezwa kwa mazao yake ya mahindi yalioenea kwa mpangilio mzuri, akitilia maanani hali ya mimea hiyo katika mfumo wa kilimo cha viwandani ambapo mbinu za kisasa inatumika kuhakikisha mazao yanakua kwa wingi na ubora wa hali ya juu hivyo kuimarisha uzalishaji wa chakula na kukuza uchumi wa kilimo.

Ndani ya chumba kikubwa maalumu kilichojengwa kwa teknolojia ya kisasa, miche ya mimea mbalimbali imestawi vizuri huku mkulima akiwa amesimama kwa makini akitazama kwa furaha na kufuatilia ukuaji wake kwa hatua tofauti kwa matumizi ya kilimo cha biashara.

Uyoga umeota kwa wingi ndani ya chumba maalumu kilichoundwa kwa teknolojia ya kisasa ambapo hali ya unyevu nyevu na joto zimepimwa kwa ufanisi, ili kutoa mazingira kwa ukuaji wa uyoga wenye ubora wa hali ya juu unaozalishwa kwa kiwango kikubwa kwa ajili ya matumizi ya biashara katika kilimo cha viwanda.

Wakulima kadhaa wamesimama kwenye shamba kubwa lililojaa mimea, iliyokomaa wakiangalia kwa makini hali ya mazao yaliyopandwa kwa mpangilio unaoashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo cha biashara.

Mkulima mwenye bidii anakusanya vitunguu vilivyovunwa shambani, akiwa na bidii kubwa katika uzalishaji wa kilimo cha kisasa, kwa uangalifu wanapima kila kanda la vitunguu ili kuhakikisha ubora wake kabla ya kuziweka kwenye mifuko kwaajili ya usafirishaji au soko.

Hema kubwa lina miche ya kijani iliyopandwa kwa mpangilio mzuri ambapo mazingira ndani ya hema hilo yamebuniwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa za kilimo cha viwandani, ili kuhakikisha ukuaji wa mimea unakuwa na haraka na wenye ubora wa hali ya juu.

Mkulima anakusanya kwa bidii vitunguu vilivyovunwa shambani katika eneo la wazi, ambapo mazingira yamebuniwa kwa njia ya kisasa ili kuhifadhi ubora wa mazao na kuzuia kuharibika, huku akizingatia mbinu za kisasa za usafiri na uhifadhi ili kuhakikisha mazao yanabaki safi na usalama kwa usambazaji wa kibiashara.

Mahema makubwa meupe yamewekwa kwa mpangilio katika eneo la kilimo cha viwanda yakitoa kivuli na kulinda miche na mazao yaliyopandwa ndani yao, mahema haya hutoa mazingira bora ya ukuaji wa mimea kwa kuzuia mionzi ya jua na mva nyingi hivyo husaidia kuongeza uzalishaji wa kilimo kwa kiwango kikubwa.

Nyanya nyekundu zilizokomaa vizuri zimejaa mashambani kwa mpangilio mzuri zikiwa kwenye mashine ya majani mabichi yanyoashiria afya bora ya mazao hayo. Huku mazingira kuonekana kuwa kilimo hicho kina tekelezwa kwa kutumia mbinu za kisasa kwaajili ya uzalishaji mkubwa wa biashara.

Uyoga mweupe na wa rangi ya udongo umeota kwa wingi ndani ya chumba maalumu kilichotengenezwa kwa vifaa vya kisasa, ambapo hali ya: unyevu, mwanga, na joto; vimedhibitiwa kwa uangalifu ili kuendeleza kilimo cha biashara cha uyoga kwa tija na ubora wa hali ya juu.

Uyoga umeota kwa wingi ndani ya mifuko iliyofungwa na kuwekwa ndani ya chumba maalumu chenye hali ya joto na unyevu unaofaa kwa ukuaji wake, mifuko hiyo imewekwa kwa mpangilio mzuri ikihakikisha mazingira ya ukuaji wa uyoga yanaendana na viwango vya kilimo cha kisasa cha viumbe hawa.

Banda kubwa la kisasa la ng'ombe; ng'ombe wengi wamesimama wakiwa wanakula chakula kilichopangwa kwa mpangilio mzuri katika sehemu ya kulishia. Huku wakulima wakipita ili kuangalia afya zao, na kuhakikisha kila mnyama anapata lishe inayohitajika, na mazingira yakiwa safi na yenye mpangilio mzuri, ili kuongeza tija ya uzalishaji.

Shamba kubwa limejaa miti ya kijani iliyopandwa kwa mpangilio makini huku mpira wa maji ukizunguka kwenye mstari wa mimea, kuhakikisha kila mmea unapata maji ya kutosha ikionyesha mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaolenga kuongeza ukuaji wa mimea na mavuno bora.

Mimea imepandwa shambani, huku mpira wa maji ukiwa umewekwa kwa umakini kupitisha maji kwa usahihi, kuhakikisha kila mmea unapata unyevu unaohitajika kwa ukuaji mzuri na shamba kuonekana kuwa limepangwa vizuri ili kutumia rasilimali ya maji kwa ufanisi.

Shamba kubwa limeandaliwa kwa ustadi huku mstari baada ya mstari umepangwa kwa mpangilio wa mipira ya maji unaosambaza maji kwa usawa kwenye kila kipande cha shamba, ili kuhakikisha mimea inapata nguvu na unyevu unaoitajika, huku ardhi ikiwa safi na yenye rutuba.

Shamba kubwa limepangwa kwa umakini na mipira ya maji iliyosambaa juu yake likitoa maji sawasawa kwa mimea yote iliyopandwa, ikionyesha mfumo wa kisasa wa kumwagilia shamba ambao unahakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha kwa kila sehemu ya shamba.

Shamba kubwa limepambwa kwa mpangilio wa kisasa, ambapo miti ya kijani imepandwa kwa makini, huku mipira ya maji ikitiririka kwa usawa juu yake, ikihakikisha kila mmea unapata unyevu wa kutosha ili kustawisha ukuaji wake kwa ufanisi.

Mimea ya kijani imepandwa kwa mpangilio mzuri shambani ikipatiwa maji kwa mpira unaosambaza maji kwa usahihi huku udongo ukiwa umeandaliwa vizuri, ili kuhakikisha kila mmea unapata unyevu unaohitajika hali ambayo inasaidia mimea kukua kwa afya na kutoa mazao bora.

Miche ya kijani imestawi vizuri shambani huku mfereji wa maji iliyochimbwa kwenye kila mstari ukipitisha maji kwa utaratibu, kuelekea kwenye kila mstari wa mmea, kuhakikisha kila mmea unapata unyevu wa kutosha kwa ukuaji bora wa mazao.

Mpira mrefu wa plastiki umetandazwa kwenye ardhi ya shamba na kuunganishwa na chanzo cha maji ukimwaga maji kwa mtiririko wa kudumu, unaosaidia kunyunyuzia mimea kwa ufanisi na kuhakikisha ukuaji bora wa mazao kwa kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji.

Shamba kubwa limejaa miche ya mimea yenye afya nzuri, inayolimwa kwa kutumia mfumo wa maji unaosambaza maji kwa usahihi na kwa njia endelevu, kuhakikisha kila mmea unapata unyevu unaohitajika kwa wakati ili kuhimiza ukuaji mzuri wa mazao na kuongeza uzalishaji shambani.

Mabomba ya maji yamewekwa shambani kwa mpangilio mzuri yakimwagilia mimea kwa usahihi kupitia mifereji midogo inayosambaza maji sawasawa, ili kuhakikisha kila mmea unapata unyevu wa kutosha kwa ajili ya ukuaji bora katika mfumo wa umwagiliaji wa kisasa.

Mkulima akiwa amesimama katika shamba kubwa lililojaa miche ya mazao, akiendelea na zoezi la kumwagilia miche hiyo kwa kutumia mpira wa maji, ili kuhakikisha miche hiyo inapata unyevu wa kutosha kwa ukuaji wake.

Mto mrefu wenye maji safi unaopita katikati ya miti minene yenye manani ya kijani ukiunda mandhari ya asili yenye utulivu, huku anga la juu likiwa safi na likitanda likitoa hali ya amani na utulivu na muunganiko wa maji na mimea katika mandhari ya asili.

Bwawa kubwa la maji limezungukwa na majani yenye rangi ya kijani yanayokua juu na pembeni. Huku miti mbalimbali ikitanda kando ya bwana na anga likiwa safi na lenye rangi ya bluu, ikitengeneza mandhari tulivu na yenye mvuto wa asili, ikiwavutia wanyama na kuhakikisha mtitiko wa maji katika eneo hilo.

Milima imefunikwa kwa mawingu yanayopendeza, huku miti yenye majani mabichi ikipamba mandhari ya kuvutia kwa uzuri wa asili ikitoa hisia ya utulivu na anga safi.

Eneo lenye miti mingi mirefu yenye majani yenye rangi ya kijani; ikitanda kando ya njia nyembamba iliyofungwa kwa uangalifu, huku anga la bluu likiwa wazi na jua likinawiri juu, ikiunda mandhari tulivu na ya kuvutia machoni.

Barabara yenyw vumbi inapita katikati ya eneo lenye milima mikubwa na miti ya kijani na majani yaliyokauka ikielekea kwenye mandhari ya mvuto, huku anga likiangaza mwangaza wa jua unaochangia uzuri wa mazingira haya ya asili.

Pundamilia na twiga wamesimama kwa utulivu. Wanakula majani safi katika msitu wenye miti mirefu na anga safi, huku nyasi safi za kijani. Mwanga wa jua ukitingisha vizuri vya miti juu yao na kuunda mandhari ya asili yenye amani na utulivu.

Milima iliyozungukwa na miti mizuri na majani ambayo yamesambaa pembezoni, barabara ya vumbi ikipita katikati huku anga la bluu likiweka mandhari tulivu na kuhakikisha mtiririko wa hewa safi katika eneo hilo la asili.

Wanyama wa porini wamesambaa katika eneo lenye majani na miti ya asili wakila majani kwa utulivu, huku anga likiwa safi na rangi ya kuvutia ikizunguka mazingira yakionekana kuwa ya asili na yenye utulivu wa ajabu na mandhari yote yakiashiria uhai wa porini.

Katika mandhari tulivu yenye upepo mwanana, miti mirefu imesimama kwa utulivu, huku majani yakitapakaa ardhini, na wanyama wa porini wakiwa wamezunguka kwa utaratibu wakila majani hayo, kwa utulivu chini ya anga angavu, lenye mawingu mepesi yanayopita polepole.

Pundamilia wachache wanaonekana wakila majani, karibu na bwawa kubwa lililozungukwa na miti na majani ya kijani kibichi, huku ndege wakiwa juu wakinywa maji. Anga likiwa safi na lenye mandhari tulivu inayochangia uzuri wa mazingira haya ya asili.

Mandhari ya kuvutia ya milima mirefu imefunikwa na miti mingi pamoja na majani yaliyokauka, huku anga likiwa safi na lenye mwangaza hafifu na jua linalozidi kuonyesha uzuri wa mazingira haya ya asili yenye utulivu wa kipekee.

Mifereji ya maji mzuri unapita katikati ya milima mirefu yenye miti mizito yenye majani mabichi, huku anga likiwa safi na bluu; unachangia kuunda mazingira mazuri ya asili yenye utulivu na uhai wa mimea.

Mimea ya asili imeota kwa wingi katika eneo la mlima ikitawanyika katika mpangilio wa asili unaoendana na hali ya hewa ya mvua na unyevu unyevu unaopatikana katika eneo hilo, majani na miti yenye matani na majani mazito yanaonekana kwa mbali huku anga ikiwa na mawingu yanayoyeyuka pole pole.

Miti mikubwa yenye majani mabichi imeenea kwa wingi, iking'aa kwa nguvu na kuleta kivuli kizuri chini yake, huku anga likiwa safi la bluu likiangaza kwa upole juu, likitoa hisia za utulivu na amani katika mandhari hii ya asili yenye uzuri wa ajabu.

Katika eneo la wazi lenye muonekano wa kuvutia wa asili nyasi nyingi zilizonyauka zimeenea ardhini zikichanganyika na chache za kijani huku miti mirefu ikiwa imesambaa pembezoni mwa eneo hilo. Na anga lilikuwa limetanda juu likitoa mandhari tulivyo ya mazingira ya asili.

Miti mirefu imesimama kwenye miteremko ya milima, ikiwa imezungukwa na majani ya kijani yaliyotapakaa chini. Huku anga la bluu likiwa juu sehemu na kufanya mandhari ionekane ya kuvutia na tulivu katika mazingira hayo yanayopendeza.

Nyasi zilizokauka zimeenea kwenye milima yenye miamba mikubwa na uvugu uvugu la upepo hafifu. Milima hiyo imedhamiria kusimama chini ya anga lenye mawingi madogo huku mazao ya nyasi yakiwa yamenyauka: kivuli cha jua la asubuhi. Mandhari hii hutoa hisia ya utulivu na uhai na mazingira ya milima.

Milima yenye misitu minene yenye miti mirefu na majani mabichi yamefunikwa vizuri na maduara ya miti, huku nyumba chache zikiwa zimejificha kwa hifadhi ya mazingira na anga likiwa limezunguka mandhari hii ya asili kwa utulivu na uzuri wa kupendeza.

Mandhari ya kuvutia ya milima mikubwa iliyofunikwa na majani ya kijani kibichi na miti ya asili, imesambaa hadi kileleni ikichangia mazingira mazuri inayoonesha uoto wa asili unaostawi kwa wingi katika eneo lenye hewa safi na utulivu wa asili.

Bwawa dogo la maji limezungukwa na majani ya kijani lenye kung'aa, huku nyumba zikiwa zimejengwa karibu na bwawa hilo zikitoa mandhari tulivu ya mazingira mazuri ya asili yenye amani na utulivu wa kutosha.

Miti mirefu yenye majani ya kijani yenye rangi angavu imesimama kwa mpangilio mzuri ndani ya mazingira ya asili, ikichangia uzuri wa anga safi na kuleta hisia za utulivu na amani katika eneo hilo la mandhari ya kijani.

Eneo lenye miti mingi minene kwa membaba, yenye majani yenye rangi ya kijani, huku anga la juu lenye uwazi na mwangaza wa jua likitoa mandhari tulivu yenye muonekano wa asili, mazingira yakiwa na mvuto unavutia.

Milima imefunikwa na miti yenye majani yenye rangi ya kijani iliyong'aa, huku anga la juu likiwa safi na la bluu na mtiririko wa hewa ukitoa mandhari tulivu inayopendeza macho na kuvutia.

Mbuzi wa kisasa amesimama kwa utulivu nje akiwa na manyoya safi na yenye afya, katika mazingira yaliyoandaliwa kwa ustadi ili kuhakikisha ulinzi na lishe bora kwa mifugo, jambo linaloonyesha maendeleo ya kilimo cha mifugo kwa kutumia mbinu za kisasa.

Wanawake wawili wamemshika kwa makini mbuzi mmoja, wakihakikisha wanatunzwa vizuri na kupata huduma bora zinazohitajika, kwa ajili ya afya yake na uzazi wake, mazingira haya yanaonyesha umakini mkubwa katika ufugaji wa mifugo, ambapo wanajali ustawi wa wanyama kuanzia kuwahudumia kikamilifu, ili kuongeza tija na fya bora ya mifugo.

Bata wengi wamesimama kando ya bwawa wakiingiza miguu ndani ya maji, wengine wakielea kwa furaha ndani ya bwawa wakiunda mandhari yenye uhai na kuonyesha hali ya kawaida ya ufugaji wa ndege shambani.

Mfugaji amesimama kando akiangalia kwa makini kundi la bata walilojitenga nje, wakiwa wanashika mwendo wa kawaida na kutembea na kula, huku mazingira yakiwa safi na yenye mpangilio mzuri, ili kuhakikisha wanyama wanakuwa na afya nzuri na ukuaji bora.

Bata wengi wamesimama kando ya banda wakiwa wamepumzika huku baadhi yao wakikimbia kwa utulivu, mfugaji akiwa amesimama pembeni akiwatazama kwa makini kuhakikisha wanakula vizuri, wanashika mpangilio sahihi na kwamba mazingira ya ufugaji yamo safi na salama kwa maendeleo ya ndege hawa wote.

Bata wakiwa nje ya banda wanatembea kwa utulivu juu ya nyasi, huku mfugaji akiwaangalia kwa makini kuhakikisha afya na mwenendo wao. Mchana huu wa jua hutoa fursa nzuri kwa bata kupata hewa safi na mwanga, huku wakihudumiwa kwa upendo na uangalizi wa karibu.

Vifaranga wadogo wa kuku wamekusanyika ndani ya chumba maalumu, chenye mwanga hafifu, wa kila chakula na kunywa maji kupitia vifaa maalumu vya kulishia na kunyeshea, vilivyowekwa kwa mpangilio wa kitaalamu ili kuhakikisha ukuaji bora wa kila kifaranga.

Kundi kubwa la kuku wa kisasa wako ndani ya chumba maalumu, kilichojaa mwanga wa kutosha huku wafugaji wakiwa wamevaa mavazi maalumu ya kazi, wakisimama kando kando wakichunuza na kuhakikisha wanapata huduma bora kwa ajili ya uzalishaji wa nyama na mayai.

Bata wengi wamekusanyika, wakisimama nje ya banda lao, wakipumzika na kuangalia mazingira hayo kwa utulivu. Wanaonekana wakipata hewa safi na mwanga wa jua, jambo ambalo ni muhimu kwa afya yao na ukuaji mzuri. Mazingira yao husaidia bata kuwa na maisha bora na kutoa mazao yenye ubora.

Mkulima ameshika mifuko ya plastiki yenye picha ya zao na maandishi yanayoelezea aina ya mbegu na matumizi yake, ambayo yanatumika katika kilimo cha mbegu.

Mifuko kadhaa ya plastiki ikiwa imepangwa katika sehemu maalumu kwa mpangilio mzuri ikiwa na picha ya mazao tofauti pamoja na maandishi yanayoeleza aina ya dawa na matumizi yake ikitumika kutoa mbegu zinazotumika katika kilimo shambani.

Mipira ya maji imetengenezwa kando ya shamba ili kumwagilia miche kwa usahihi ambayo imepita kwa kila mstari, ikihakikisha kila mmea unapata unyevu unaohitajika kwa ukuaji wake. Huku wakulima wakifuatilia maendeleo ya kila mmea ili kuhakikisha miche inakua vizuri na yenye afya.

Mfuko umewekwa kando ukiwa umejaa mbegu mbalimbali, huku ukiwa na picha na maandishi yanayofafanua aina na namna ya mbegu hizo, tayari kwa ajili ya kutumiwa shambani.

Mifuko ya plastiki, ikiwa imepangwa katika sehemu ya rafu ikiwa na picha za mazao tofauti pamoja na maandishi yanayoelezea aina ya mbegu zinazopatikana katika mifuko hiyo, ambazo zinatumika katika kilimo cha mbegu kwa ajili ya kupanda mazao tofauti shambani.

Mfuko wa plastiki umewekwa katika sehemu maalumu, ukiwa na maandishi na picha ya zao lililopo ndani, ukiwa umepangwa kwa mpangilio mzuri, ili kuvutia na kurahisisha utambulisho wa mbegu zinazohifadhiwa, huku mazingira yakiwa safi yakiendana na utunzaji wa mbegu.

Miche imepandwa Kwa mpangilio mzuri kwenye shamba kubwa, ambapo mipira ya maji inatiririka polepole ikimwagilia mimea hiyo kwa ufanisi mkubwa, ikihakikisha kila mmea unapata unyevu wa kutosha ili kustawisha ukuwaji wake kwa ufanisi.

Miche midogo imepandwa kwa mpangilio makini, ndani ya vikopo vidogovidogo vya plastiki, kila kikopo kikiwa na udongo wenye virutubisho vinavyohitajika kwa ukuaji wake wa awali, huku wakulima wakiwa tayari kufuatilia kila hatua, kuhakikisha mizizi inakua vizuri.

Mafuko umewekwa katika sehemu maalumu ukiwa na maandishi yanayoelezea aina ya mbegu na matumizi yake na picha ya zao lililopo ndani ukiwa umepangwa kwa mpangilio mzuri, ili kuvutia wateja na kurahisisha utambulishaji wa mbegu ambayo inapatikana ndani.

Wakulima wakikusanya miche kwenye shamba maalumu, wakiitoa kwa uangalifu kutoka kwenye matuta ili kwenda kuipanda kwenye shamba jipya. Wakihakikisha kila mmea unahifadhiwa salama na hauathiriki, huku wakipanga mchakato wa upandaji ili mimea iote vizuri na kuanza ukuaji wa afya.

Magunia makubwa yamefungwa kwa uangalifu kila moja likijaza mbegu za mazao tofauti, yakiwa yamepangwa kwa utaratibu ili kuzuia mchanganyiko. Huku wakulima wakiwa pembeni wakiangalia kwa makini, huku wengine wakiwa wanamwaga baadhi ya mbegu hizo chini kwa ajili ya kuzichambua.

Miche imepandwa katika shamba kubwa kwa mpagilio mzuri, huku mipira ya maji ikipita kwa kila mstari kuhakikisha miti inapata unyevu wa kutosha unaohitajika kwa kila mmea, huku wakulima wakifuatilia ukuaji wake kwa makini, ili kuhakikisha kila mzizi unapokea maji na virutubisho vya kutosha katika kilimo hiki cha mbegu.

Rafu imejaa mifuko ya mbegu, yenye picha na maandishi yanayoelezea aina na sifa za mbegu, ikionekana imepangwa kwa utaratibu mzuri ndani ya chumba cha kuhifadhia mbegu, huku mwanga wa asubuhi ukitikisa rangi za mifuko na maandishi na wateja wakisubiri kuangalia kwa makini kabla ya kununua.

Mifuko iliyojaa mbegu za mazao mbalimbali imepangwa kwa utaratibu dukani ambapo kila mfuko unaashiria aina tofauti ya zao ukiwa tayari kwa wateja kuchagua kulingana na mahitaji yao, huku zikiwa zikionekana zimepangwa kwa mpangilio mzuri unaorahisisha upatikanaji wa mbegu na kuhakikisha wateja wanapata mbegu kwa usahihi.

Hema kubwa limeandaliwa kwa uangalifu na miche ya kijani imeota kwa mpangilio makini, kila mimea ikiwa imepandwa katika mstari wa shina ikiruhusu upatikanaji wa maji na mwanga kwa usawa. Huku mazingira ya ndani ya hema yakiendelea kudhibitiwa, ili kuhakikisha ukuaji wake unakuwa wa afya na nzuri.

Mfuko wa plastiki wenye picha ya tikitimaji na maandishi yanayoelezea aina ya mbegu zinazopatikana na matumizi yake, ukiwa umepangwa kwa mpangilio katika eneo maalumu, ukirahisisha utambulisho wa mbegu zilizohifadhiwa ndani yake, kwa ajili ya matumizi ya kilimo.

Mfuko umewekwa kwa uangalifu katika sehemu maalumu ukiwa na picha za mbegu pamoja na maandishi mbalimbali yanayoeleza aina na matumizi yake, huku mkulima au mteja akisubiriwa tayari kwa ajili ya kutazama kwa umakini na kuchagua mbegu hizo zinazofaa kwa shamba na bustani.

Miche iliyochangamka na yenye kijani kibichi, imepandwa shambani kwa mpangilio wa kawaida huku, mipira ya maji ikizunguka shamba hilo kwa uangalifu mkubwa ikitoa unyevu unaohitajika ili mimea ikuwe kwa afya ikirahisisha ukuaji wake kwa haraka na kutoa mazao bora kwa wakulima.

Wakulima wamekaa shambani, wakiwa wanapanda mbegu kwa umakini kwenye tuta lililoandaliwa kwa uangalifu, kila shimo likizingatia ukuaji bora wa mimea m, huku ardhi ikiwa safi na shamba likiwa limepangwa kwa mpangilio mzuri kuonyesha jitihada za kuhakikisha mavuno bora na mimea yenye afya.

Mfuko umewekwa kwa makini, ukiwa na picha na maandishi mbalimbali, ukiashiria aina na ubora wa mbegu, ukiwa katika chumba kilichopangwa vizuri kwa ajili ya kuhifadhi mbegu.

Sahani na bakuli zenye mbegu mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio makini chini kila moja ikiwa na aina tofauti ya mbegu ikionyesha maandalizi ya kisasa ya kilimo kabla ya kupandwa, huku eneo lililoandaliwa likiaksi utaratibu na mpangilio makini wa shamba la mbegu.

Vyombo vya plastiki vilivyopangwa kando kando kikiwa na miche ya kijani, imepandwa ndani. Kila kimoja kikiwa na ardhi laini na unyevu unyevu unaohitajika, huku wakulima wakiangalia kwa makini ukuwaji wa mimea na kuhakikisha mizizi inapata maji na virutubisho vya kutosha.

Miche mbalimbali imestawi vizuri shambani, ikiwa imepandwa kwa mpangilio mzuri kwenye safu na mistari, ikonyesha ukuaji mzuri na afya ya mimea, huku shamba likiwa limehifadhiwa na kulindwa tayari kwa matunzo zaidi, kama kumwagilia na kupalia.

Mfuko wa plastiki umewekwa katika eneo maalumu, ukiwa na maandishi na picha ya zao lililoko ndani, ukiwa umepangwa kwa mpangilio mzuri ili kuvutia na kurahisisha utambulisho wa mbegu zilizohifadhiwa, huku mazingira yakiwa safi na yakiendana na utunzaji wa mbegu.

Mfuko wa plastiki wenye rangi angavu umewekwa kwa utaratibu juu yake kuna picha ya zao lililokomaa, pamoja na maandishi yanayoeleza aina na maelezo ya mbegu zilizomo ndani, kwa ajili ya wakulima wanaouhitaji uzalishaji wa tija.

Wakulima wamejikusanya shambani wakiwa wanatayarisha kitalu kwa uangalifu mkubwa kabla ya kupanda mbegu, wakichimba na kusafirisha ardhi ili kuhakikisha kuwa mazingira ni rafiki kwa ukuaji mzuri wa mimea. Jambo ambalo ni muhimu kwa kupata mazao bora na yenye tija katika kilimo cha mbegu.

Miche michanga imepandwa ndani ya vikopo maalumu ikiwa katika hatua za awali za ukuaji kabla ya kuhamishiwa shambani, hatua ambayo inalenga kuimarisha mizizi na afya ya mimea kwa mavuno bora ya baadae.

Mfuko wa plastiki wenye rangi angavu umewekwa kwa utaratibu, huku juu yake kuna picha ya zao lililokomaa pamoja na maandishi yanayoelezea aina ya mazao na mbegu zilizomo ndani yake kwa ajili ya wakulima wanaohitaji uzalishaji wa kilimo cha mbegu.

Mifuko iliyopangwa kwa mpangilio mzuri juu ya rafu imesheheni picha za mazao mbalimbali pamoja na maandishi ya kuelezea aina ya mbegu zilizomo ndani, ikionyesha ubora wa mbegu hizo kwa matumizi ya kilimo bora na cha kisasa kwa wakulima wanaolenga mavuno mengi.

Ndani ya hema kubwa la kisasa lenye mazingira ya kudhibitiwa vizuri miche ya kijani kibichi imepandwa kwa ustadi katika safu zilizopangwa kwa utaratibu, hatua inayochochea ukuaji bora wa mimea katika hatua za mwanzo za uzalishaji wa mbegu bora.

Mifuko ya plastiki imepangwa kwa mpangilio kwenye rafu, ikiwa na picha na maandishi yanayoelezea aina ya mbegu zilizomo ndani, zikiwa tayari kusambazwa kwa wakulima kwa ajili ya kilimo. Muundo wa maandishi huo hutoa taarifa muhimu kuhusu matumizi, aina ya zao na taratibu za upandaji bora.

Miche midogo ya mimea ya aina mbalimbali imepandwa kwa mpangilio mzuri ndani ya vikopo vidogo vilivyowekwa katika eneo la kilimo cha kisasa, ikiwa ni hatua ya awali kabla ya kuhamishwa shambani jambo linalosaidia kuhakikisha ukuaji bora na afya ya mimea hiyo.

Miche imepandwa kwenye vikopo mbalimbali vyenye udongo mzuri ambapo kila kikopo kimewekwa katika mazingira yanayotoa rutuba na maji ya kutosha ilikuhakikisha ukuaji bora wa mimea hatua ambayo ni muhimu katika kilimo cha mbegu, hivyo kusaidia kukuza mimea yenye afya kabla ya kuhamishiwa shambani au maeneo makubwa ya kilimo.

Mfuko wa plastiki wenye rangi angavu, umewekwa pembeni ukiwa umechorwa picha ya zao liliokomaa, pamoja na maandishi mengi yanayoeleza aina ya mbegu zilizo ndani yake. Jambo linaloashiria kuwa bidhaa hiyo ni maalumu kwa ajili ya kilimo bora cha kisasa, kinacholenga kuongeza uzalishaji wa mazao, kwa njia ya kitaalamu na endelevu.

Mfuko wa plastiki umewekwa vizuri na kuonyesha picha ya zao lililokusudiwa, pamoja na maandishi yanayotoa maelezo kuhusu aina ya mbegu, eneo linalofaa kupanda muda wa mavuno na maelekezo ya utunzaji kwa lengo la kusaidia wakulima kupata mavuno bora.

Miche imepandwa kwa umakini kwenye vifuko mbalimbali vyenye udongo mzuri ambapo kila kifuko kimewekwa katika mazingira yanayotoa rutuba na maji yakutosha, ili kuhakikisha ukuaji bora wa mimea hatua ambayo ni muhimu katika kilimo cha mbegu kwa sababu husaidia kukuza mimea yenye afya kabla ya kuhamishwa shambani.

Hema kubwa la kisasa leupe limewekwa kwenye eneo maalumu la kilimo, ndani yake kukiwa na safu za miche ya kijani iliyopandwa kwa mpangilio mzuri, ikionyesha hatua za awali za uzalishaji wa mbegu bora kwa matumizi ya kilimo cha kisasa.

Mfuko wa plastiki wenye picha na maandishi yanayoelezea aina ya mbegu uliowekwa kwa mpangilio mzuri, ukionyesha ubora wa mazao na juhudi za wakulima katika kuhakikisha mbegu bora zinapatikana kwa ajili ya kilimo chenye mafanikio makubwa.

Mifuko ya plastiki yenye maandishi ya kifafanuzi na picha za mazao mbalimbali za mazao mbalimbali, imepangwa kwa mpangilio kwenye rafu ya chuma ndani ya duka maalumu ikionyesha aina tofauti za mbegu zinazotumika katika kilimo cha kisasa na cha biashara.

Mfuko wa plastiki wenye maandishi ya kuvutia na picha ya zao umeweka mahali pawazi, ukiashiria aina ya mbegu bora zilizomo ndani yake, zinazotumika kwa kilimo cha kisasa chenye tija na ufanisi mkubwa.

Mfuko wa plastiki wenye maandishi na picha ya zao umewekwa juu ya uso thabiti ukionyesha aina ya mbegu zilizomo ndani yake, jambo linalodhihirisha maandalizi bora ya wakulima kwaajili ya msimu wa kilimo chenye matarajio makubwa ya mavuno.

Mfuko wa plastiki umewekwa juu ya uso wa sarufi ukiwa na picha ya zao lililokomaa pamoja na maandishi yanayotoa maelezo kuhusu aina ya mbegu, kiasi cha matumizi na maelekezo ya upangaji wa mazao hayo kwa ajili ya kilimo cha biashara.

Mfuko wa plastiki wenye picha na maandishi yanayoelezea aina ya mbegu uliowekwa kwa mpangilio mzuri, unaonyesha ubora wa mazao na juhudi za wakulima katika kuhakikisha mbegu bora zinazopatikana kwa ajili ya kilimo chenye mafanikio makubwa.

Miche ya kijani imepandwa kwa mpangilio mazubuti kwenye kifaa maalumu cha plastiki kilichoundwa kwa teknolojia ya kisasa, kinachowezesha kuishi kwa mimea hiyo kwa njia bora na endelevu huku ikihakikisha upatikanaji wa maji na virutubisho kwa njia sawa ili kuimarisha ukuaji wa mbegu katika mazingira yaliyothibitiwa.

Ndani ya hema kubwa lenye paa la plastiki angavu, miche ya kijani imapangwa kwa mistari ya kuvutia ardhini, ikiwa ni katika hatua ya awali ya ukuaji kwa ajili ya kilimo bora cha mbegu kabla ya kwenda kuhamishiwa shambani ili iweze kuota.

Mfuko wa plastiki ulioandikwa maandishi na picha ya zao umewekwa kwa makini kwenye rafu, ukionyesha bidhaa za mbegu zinazotumika katika kilimo cha kisasa na kurahisisha wakulima kuchagua mbegu bora kwa ajili ya kilimo chenye tija.

Ndani ya hema kubwa lililotengenezwa kwa plastiki maalumu, miti ya kijani imestawi kwa mpangilio mzuri, ikiwa imepandwa kwenye vyombo vya plastiki, hali inayoonyesha maandalizi ya kitaalamu ya uzalishaji wa miche bora ya mazao mbalimbali.

Shamba kubwa limejaa mimea ya mahindi iliyopandwa kwa mstari mzuri kila mmea ukiwa na nafasi ya kutosheleza ukuaji wake, huku ardhi ikiwa imeandaliwa vizuri na unyevu ukipatikana kwa usawa, wakulima wakiwa makini kuangalia hali ya mimea ili kuhakikisha inakuwa kwa afya na kutoa mazao bora.

Mbwa wawili, wameketi kwa utulivu nje ya vibanda vyao, wakiwa wamezungukwa na eneo lililo safi, lenye udongo unaovutia, wakichunguza kwa makini mazingira yao, huku wakibadilisha mwanga na upepo wa asubuhi, wakiwa huru kuhudumiwa na mtaalamu wa wanyama.

Mbwa wengi wamesimama nje ya vibanda vyao, wakitazama mazingira ya karibu, wengine wakiwa wamelala chini kando ya ukuta wa banda, hali ambayo inaonyesha kuwa wanapewa huduma za uangalizi wa wanyama na ulinzi wa afya zao.

Mwanaume mmoja amesimama ndani ya eneo maalum akiwa amemshika mbo kwa makini, huku wanyama wengine wakiwa kimya karibu nje. Mazingira ya chumba yakiwa safi na yenye vifaa vinavyohifadhi usalama na afya za wanyama, hali inayowezesha mfugaji kufanya uchunguzi na huduma za kimsingi kwa wanyama wote walioko ndani.

Katika eneo maalumu, lililozungushiwa uzio kwa uangalizi wa karibu, mbwa wa aina mbalimbali wanaonekana wakiwa ndani ya chumba safi na tulivu, hali inayoashiria kuwa wapo chini ya uangalizi wa kitabibu kwa ajili ya uchunguzi, tiba na chanjo muhimu kwa afya zao.

Pundamilia akipita kwa uangalifu kwenye eneo lenye majani makavu na miti midogo kwa mikubwa, huku ikionekana kwa mbali akipita taratibu katika mandhari ya asili yenye utulivu waporini.

Tembo mkubwa amesimama kwenye eneo la porini, akila majani kwa utulivu, huku baadhi ya watu wakiwa pembeni wakitazama, huku mazingira yakiwa na miti mikubwa yenye majani ya kijani na ardhi yenye mchanganyiko wa majani na udongo, ikimpa mazingira asilia ya kuepuka mwanga wa jua.

Nyoka mkubwa amelala kimya kwenye eneo la pori akizungukwa na majani na miti ya asili, huku jua likiwa linawaka polepole ikiashiria utulivu wa mazingira ya porini ambayo yanahifadhi wanyama wa asili.

Mamba amezama ndani ya maji yenye unyevu na majani karibu akiangaza macho yake kwa taadhari anasimama kimya kama mlinzi wa mtu akiwa tayari kuwinda au kujilindia katika mazingira yake ya asili, maji haya ni makazi bora kwake. Huku miti na miamba ikimzunguka kwa hifadhi na kivuli.

Watu kadhaa wamevalia mavazi maalum ya kijani wakiwa wamesimama kando ya tembo waliokuwa wakiwa umakini wanapokea chakula huku maanzari ya eneo la porini, likiwa wazi na iliyojaa mimea ya asili ikionyesha uangalizi makini na mwingiliano wa heshima kati ya binadamu na wanyama wakubwa wa porini.